Sehemu ya nje ya duka ambapo hupatikana dawa mbalimbali ambazo hutumia kutibu magonjwa ya mazao mbalimbali kama vile: nyanya, hoho yanayopatikana katika duka hilo.

Eneo kubwa la shamba la pilipili, wakulima hulima pilipili hizi katika maeneo ya shamba ili kuweza kupata mazao mengi ya pilipili ambayo hutumia kwaajili ya kujiingizia kipato.

Eneo kubwa la shamba la viazi ambapo wakulima hao wameandaa makontena mbalimbali na kuweka viazi hivyo ambavyo vimekwishavunwa, viazi ni zao la biashara linaotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo kubwa la shamba lenye mimea mbalimbali na matikiti yaliyopo chini, tayari kwa ajili ya kuvunwa; ardhi yenye udongo mwekundu, iliyozungukwa na vilima mbalimbali. Wakulima utumia mazao ya matikiti kama zao la biashara ili kujiingizia kipato.

Mkulima akiwa katikati wa barabara nyembamba inayotenganisha mashamba mawili makubwa akiwa ameshikilia tikiti moja na mengine yako chini ya miguu yake. Matikiti ni zao la kibiashara linaotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo kubwa la soko ambako kuna watu mbalimbali, eneo hilo muuzaji akiwa ameweka mananasi mengi chini tayari kwa ajili ya kuuzwa. Ambapo wakulima hulima mananasi kama zao la biashara ili kujiingizia kipato.

Mkulima akiwa katikati ya shamba kubwa linalozungukwa na msitu na mimea mbalimbali yenye rangi ya kijani. Mkulima huyu akishikilia baadhi ya hoho mkononi nyingine akiwa ameziandaa na kuziweka katika viroba vikubwa. Hoho ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Mashamba makubwa ya vitunguu, huku wakulima wakivuna vitunguu hivyo na kuviweka katika viroba mbalimbali, tayari kwa ajili ya kupeleka sokoni na kufanya mauzo. Wakulima hutumia vitunguu kama zao la biashara ili kuweza kujiingizia kipato.

Mkulima akiwa katika shamba kubwa la viazi akifanya mavuno ya viazi katika shamba hilo. Viazi ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima mbalimbali kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo kubwa la shamba la migomba. Migomba huzalisha ndizi mbalimbali ambazo wakulima hutumia ndizi kama zao la biashara ili kuweza kujiingizia kipato.

Eneo kubwa la shamba la nyanya mbalimbali lenye mimea yenye rangi ya kijani, nyanya hizo ambazo nyingi ambazo hazijaiva, nyanya ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Mkulima akiwa ametoka kufanya mavuno ya karoti akizifunga kwenye viroba mbalimbali. Karoti ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima mbalimbali kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Wakulima mbalimbali wakiwa kwenye mashamba makubwa ya karoti wakiwa wanavuna karoti hizo na kuteka katika viroba, karoti nizao la biashara linalotumiwa na wakulima mbalimbali kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Shamba kubwa la matikiti, shamba hilo la matikiti lina matikiti mbalimbali ambayo lina mimea yenye rangi ya kijani. Matikiti ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Shamba la nyanya ambapo mazao tofautitofauti ya nyanya yaliyolimwa katika eneo hilo. Baadhi ya nyanya zikiwa zimeiva na nyingine hazijaiva. Nyanya ni zao la biashara, linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo la nje ya nyumba lenye migomba mbalimbali, migomba huzalisha ndizi ambazo ndizi hizo hutumiwa na wakulima kama zao la biashara kwa ajli ya kujiingizia kipato.

Eneo kubwa la shamba la vitunguu, limezungukwa na mimea mbalimbali na msitu ulio na miti au rangi ya kijani. Vitunguu ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo kubwa la shamba la mahindi, wakulima mbalimbali wakiwa katika shamba hilo wakifanya mavuno ya mahindi. Wakulima hutumia zao la mahindi kama zao la biashara ili kuweza kujipatia kipato.

Wakulima mbalimbali wakiwa wanafanya shughuli za uvunaji wa viazi, wakulima hao hutumia kilimo cha viazi kwa ajili ya kujipatia kipato baada ya kufanya mauzo mbalimbali sokoni.

Wakulima wakiwa katika kundi kubwa la nyanya ambazo wametoka kuzivuna mashambani na kuziweka katika kontena maalumu. Wakulima hutumia nyanya kama zao la biashara kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo kubwa la shamba la nyanya, mkulima akipita katika eneo hilo katikati kwa ajili ya kubeba nyanya zilizoiva na kwenda kuziuza sokoni. Mkulima hutumia zao la nyanya kama zao la biashara kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo kubwa la migomba mbalimbali, iliyokuwa inatoa ndizi kwa ajili ya kwenye kuuzwa sokoni. Wakulima hutumia ndizi kama zao la biashara kwaajili ya kujiingizia kipato.

Kundi kubwa la wakulima mbalimbali wakiwa ndani ya shamba walilofanya mauzo ya viazi, tayari kwaajili ya kuweka kwenye kontena kupeleka sokoni kufanya mauzo. Wakulima hutumia viazi kama zao la biashara ili kuweza kujiingizia kipato.

Mkulima akiwa ameegemea makabichi mengi ambayo imekwisha vunwa, kwa nyuma kukiwa na kichaka kikubwa cha manyasi, zao za makabichi ni zao la biashara inayotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Wakulima mbalimbali wakiwa katika shamba la matuta la viazi, wakulima hutumia zao la viazi kama zao la biashara kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Shamba kubwa la nyanya, wakulima mbalimbali katika eneo hilo wakivuna nyanya na kuweka katika kontena tayari kwa ajili ya kupeleka sokoni. Wakulima mbalimbali hutumia nyanya kama mazao ya biashara ili kujiingizia kipato.

Wakulima wawili wakiwa wamepakia mbogamboga kwenye makontena shamba hilo lililozungukwa na mimea mbalimbali na miti yenye rangi ya kijani. Mkulima hutumia mazao ya mbogamboga kwa ajili kuuza na kupata kipato.

Mkulima akiwa katika shamba kubwa la viazi. Mkulima huyu akiwa ameshika baadhi ya viazi katika mikono yake. Viazi ni zao la biashara linalo tumiwa na wakulima kwaajili ya kujiingizia kipato

Shamba kubwa la mapapai mbalimbali lililokuweko katika eneo hilo la shamba, mapapai ni zao la biashara linalotumika na wakulima wa aina mbalimbali kwa ajili ya kujiongezea kipato.

Mkulima akiwa amesimama pembeni ya mazao mengi ya mahindi yaliyokwisha vunwa kwa nyuma kukiwa kuna mashamba makubwa ya mahindi, wakulima hutumia mahindi kama zao la biashara kwajili ya kujiingizia kipato.

Shamba kubwa la viazi, wakulima mbalimbali wakiwa wanakusanya viazi hivi na kutia katika ndoo. Wakulima hutumia mazao ya viazi kama zao la biashara kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo kubwa la shamba la nyanya, mkulima yupo katika shamba hilo akikagua nyanya hizo ambazo nyingi bado hazijakwiva. Mkulima hutumia zao la nyanya kama zao la biashara kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Kundi la wakulima mbalimbali iliyozungukwa na mashamba makubwa ya mahindi, wakulima hao wakivuna mahindi na kuyatia katika mabeseni maalumu, wakulima hutumia mahindi kama zao la biashara kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Kundi la watu mbalimbali wakipakia ndizi kwenye gari tayari kwa ajil ya kuzipeleka sokoni. Wakulima hutumia zao la ndizi kama zao la biashara kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo kubwa la shamba wakulima mbalimbali wakiwa katika eneo hilo wakifanya mavuno ya mahindi. Mkulima hutumia zao la mahindi kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Shamba kubwa la mananasi. Mananasi hayo mengi ambayo yamekwisha vunwa tayari kwa ajili ya kupeleka sokoni na kufanyiwa mauzo. Mkulima hutumia mananasi kama zao la biashara kwa ajili ya kujipatia kipato.

Mkulima akiwa katikati ya shamba kubwa la pilipili lililomzunguka, huku akiwa ameshika toroli lenye pilipili nyingi ambazo ametoka kuzivuna. Pilipili ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Kundi la watu mbalimbali wakiwa wmezungukwa na mashamba ya mahindi, wakiwa wanapakia mahindi hayo katika viroba mbalimbali tayali kwa kupelekwa sokoni na kwenda kuuzwa wakulima utumia mahindi kama zao la biashara kwaajili ya kujipatia kipato.

Mkulima akiwa anachuma au kuangalia mazao ya nyanya katika shamba hilo. Nyanya ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima mbalimbali kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo la shamba kubwa la viazi, lililozungukwa na mimea mbalimbali yenye ardhi yenye udongo mwekundu. Wakulima hutumia viazi kama zao ya biashara kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Mkulima akiwa ametoka kuvuna mahindi mengi, akiwa anayaandaa na kutia katika ndoo tayari kupeleka sokoni, mkulima hutumia mahindi kama zao la biashara kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Mkulima akiwa katika upandaji wa migomba ambayo husaidia kuleta mazao ya ndizi, wakulima huleta mazao ya ndizi kama zao la biashara kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo la nje la nyumba, likiwa na mimea mbalimbali na migomba inayoota katika eneo hilo. Wakulima hutumia migomba kwa ajili ya kuzalishia ndizi mbalimbali ambazo wakulima hutumia ndizi kama zao la biashara kwa ajili ya kujipatia kipato.

Ardhi yenye mimea ya vitunguu. Vitunguu mbalimbali vilivyolimwa katika eneo hili tayari vimekwishaiva kwa ajili ya kuchumwa. Wakulima hutumia zao la vitunguu kama zao la biashara kwa ajili ya kujipatia kipato.

Mtu akiwa katika fungu ya nyanya nyingi zilizotengwa tayari kwa ajili ya kupakiwa kwenye kontena mbalimbali na kupelekwa sokoni na kufanyiwa mauzo. Nyanya ni zao la kibiashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Wakulima mbalimbali wakiwa katikati mwa mashamba makubwa ya vitunguu, vilivyozungukwa na miti mbalimbali. Zao la vitunguu wanalofungisha katika viroba maalumu, tayari kwa ajili ya kupeleka sokoni baada ya mavuno. Wakulima hutumia kilimo hiki kama kilimo cha zao la biashara, kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Wakulima wakiwa katika mazao ya vitunguu ambayo yamekwishavunwa wakipakia katika gari tayari kwa ajili ya kuyasafirisha kwenda sokoni, mkulima hutumia vitunguu kama zao la biashara kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Viroba vingi vilivyowekwa mihogo iliyozungukwa katika ardhi yenye mimea mbalimbali na miti. Mkulima hutumia mazao ya mihogo kama zao la kibiashara kwa ajili ya kujiongezea kipato.

Kundi la watu mbalimbali wakipakia mafungu ya ndizi katika kontena maalumu, tayari kwa ajili ya kuzisafirisha kwenda masokoni. Wakulima hutumia zao la ndizi kama zao la biashara kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Mkulima akiwa anapanda ndizi katika eneo moja. Ndizi ni zao la kibiashara linalotumiwa na wakulima mbalimbali kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Mkulima akiwa katika shamba la mapapai, shamba hilo likiwa na mapapai mengi lenye ardhi nyekundu. Mapapai ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Zao kubwa la nyanya shamba hilo likiwa na mimea ambayo ni nyanya ikiota katika shamba hilo. Mkulima hutumia nyanya kama zao la biashara ili kuweza kujiingizia kipato.

Eneo kubwa la shamba lenye migomba mbalimbali, ambayo kuna uzalishaji wa ndizi kupitia migomba hiyo. Mkulima hutumia zao la ndizi kama zao la biashara, ili kuweza kujipatia kipato.

Eneo la nje ya nyumba, ambapo kuna mgomba uliokuwa mkubwa unaota katika eneo hilo ya nyumba, huku mkulima hutumia kama zao la ndizi kama zao la biashara ili kuweza kujipatia kipato.

Wakulima wawili wakiwa katika mti mkubwa, unaozalisha maembea ambayo yamekwisha kuiva, maembe ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima mbalimbali kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Shamba la nyanya, eneo hilo la shamba la nyanya kukiwa na nyanya mbalimbali ambazo nyingi zimeiva na baadhi zikiwa bado hazija iva, mkulima hutumia mazao haya kama zao la biashara ili kuweza kujipatia kipato.

Mti mkubwa wenye matunda mbalimbali, baadhi ya matunda hayo yenye rangi nyekundu yakiashiria uivaji wa matunda hayo, na mengine yenye rangi ya kijani, ambayo wakulima hutumia matunda hayo kwa ajili ya kujiingizia kipato, baada ya kuuza sokoni.

Shamba kubwa lenye migomba ambayo hubeba ndizi, shamba hili hutoa ndizi mbalimbali tayari kwa ajili ya kwenda kuuza sokoni, wakulima hutumia ndizi kama zao la biashara ili kuweza kujingizia kipato.

Kundi kubwa la vitunguu vilivyovunwa viliyoopo eneo la nje, ikiashiria wakulima wamevuna vitunguu hivyo. Vitunguu ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Wakulima mbalimbali waliopo katika shamba kubwa wakifanya mavuno ya nyanya wengi wao wakishikilia mabeseni na kutia nyanya hizo katika mabeseni hayo, zao la nyanya ni zao la biashara linaotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Mukulima akiwa amebeba kiroba cha mahindi kwa nyuma kukiwa na shamba kubwa la mahindi huku baadhi ya mengi hayo ambayo yamekwishavunwa, mazao ya mahindi hutumiwa na wakulima kama zao la biashara ili kujiingizia kipato.

Eneo kubwa la shamba la mapapai, mkulima akichuma au kuyatazama baadhi ya mapapai hayo. Mapapai ni zao la kibiashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujingizia kipato.

Mkulima akiwa na viroba viwili vya hoho na akishikilia baadhi ya hoho akizungukwa na eneo kubwa la shamba lililozungukwa na nyasi na miti yenye rangi ya kijani, hoho ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Kilimo cha pilipili. Shamba la pilipili ambalo pilipili nyingi zimekwisha kuiva katika eneo hilo la shamba, wakulima hutumia zao la pilipili kama mazao ya biashara ili kuweza kujipatia kipato.

Eneo la shamba la viazi, wakulima mbalimbali wakiwa wamefanya mavuno ya viazi katika shamba. Viazi ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Kundi kubwa la viroba la viazi vilivyowekwa tayari kwajiili ya kupakizwa kwenye gari ili kwenda kuuza katika soko, shamba kubwa la viazi lililozunguka katika eneo hilo likiashiria wakulima hutumia zao la viazi kama zao la biashara kuweza kujiingizia kipato.

Wakulima wawili waliozungukwa na mashamba makubwa yenye ardhi, yenye udongo mwekundu wakisimama pembeni kwenye mti wa maembe iliyoiva, maembe ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Shamba kubwa la nyanya, shamba hilo likiwa lina nyanya nyingi ambazo zimekwisha iva, wakulima mbalimbali hutumia zao hili la nyanya kama zao la biashara ili kuweza kujiingizia kipato.

Shamba la ndizi. Ndizi ni zao la kibiashara linalotumiwa na wakulima mbalimbali kuweza kuzalisha ndizi ili kuweza kujipatia kipato.

Eneo kubwa la shamba la ndizi ambapo lina migomba mingi ambayo inazalisha ndizi, kilimo hiki hutumika na wakulima kwaajili ya kuzalisha ndizi mbalimbali ambazo hutumia kwaajili ya kujiingizia kipato.

Wakulima mbalimbali wakiwa kwenye shamba kubwa la viazi walivyovuna, ikiashiria wakulima hao wanatumia zao la viazi kama zao la biashara kwaajili ya kujiingizia kipato.

Mkulima akiwa kwenye shamba kubwa la mahindi, akishikilia tikiti na matikiti mengine yakiwa chini. Ikiashiria kilimo cha matikiti katika shamba hilo. Matikiti hutumiwa na wakulima kama zao la biashara ili kuweza kujiingizia kipato.

Wakulima wawili waliovalia sare na kushika mapanga, wakiwa wametoka kuvuna ndizi nyingi kutoka kwenye migomba, wakulima hutumika zao la ndizi kama zao la kibiashara ili kuweza kujipatia kipato .

Mkulima akiwa katika shamba kubwa la mananasi, ambayo baadhi yake ameyavuna na kuyashikilia mkononi. Mananasi ni zao la biashara, linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo kubwa la shamba la viazi lililozungukwa na mimea ya kijani na ardhi yenye udongo nyekundu, baadhi ya viazi vilivyokwisha vunwa ikiashiria wakulima hutumia viazi kama zao la biashara kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Watu mbalimbali wakiwa katika eneo lililo wazi wakiwa wamepangilia mikungu mingi ya ndizi, wakulima hutumia zao la ndizi kama zao la biashara ili kuweza kujipatia kipato.

Kundi kubwa la wakulima likiwa kwenye shamba kubwa wakiwa wanafanya mavuno ya viazi na kuviweka katika viroba tayari kwa ajili ya kupeleka sokoni. Wakulima hutumia zao la viazi kama zao la biashara ili kujipatia kipato.

Eneo kubwa la shamba ambapo kuna mimea mingi ambayo ni mazao ya nyanya katika eneo hilo. Wakulima hutumia mazao haya ya nyanya kwa ajili ya zao la biashara ili kujipatia kipato.

Kundi kubwa la wakulima wakiwa katika shamba wakifanya uvunaji wa viazi, wakulima hao wakichimbua viazi kutoka kwenye ardhi ambavyo wanatumia viazi kama zao la biashara, ili kuweza kujipatia kipato.

Eneo kubwa la shamba, wakulima mbalimbali wakiwa katika shamba hilo wakifanya mavuno ya viazi. Wakulima hutumia zao la viazi kama zao la biashara ili kujiiingizia kipato.

Wakulima wengi wakiwa katika eneo moja na kufanya mavuno ya nyanya ambazo nyanya nyingi walizovuna wameweka katika kontena ili kupeleka sokoni kuweza kupata kipato.

Wakulima mbalimbali wamezungukwa na mashamba na miti mirefu wakiwa wamefanya mavuno ya viazi mbalimbali wanavyopakiwa katika viroba tayari kwajili ya kwenda kuviuza masokoni, viazi ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwajili ya kujiingizia kipato.

Wakulima mbalimbali, waliozungukwa na vitunguu vingi ambavyo vimeshakwisha vunwa, wakivibeba na kutia katika ndoo mbalimbali, tayari kwa ajili ya kuvipeleka sokoni na kufanya mauzo ili kupata kipato.

Watu wawili wakiwa wamezungukwa na shamba kubwa la mahindi, wakifanya mavuno ya mahindi katika eneo hilo. Wakulima hutumia zao la mahindi kama zao la biashara, ili kuweza kujipatia kipato.

Mkulima akiwa kwenye shamba kubwa la nyanya akiwa amevuna nyanya nyingi na kuziweka katika kiroba alichokilaza. Zao la nyanya ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima mbalimbali kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo kubwa la shamba la nyanya, shamba hilo lenye nyanya mbalimbali ambazo nyingi zimeiva. Wakulima hutumia zao la nyanya kama zao la biashara ili kuweza kupata kipato.

Shamba kubwa la vitunguu ambapo mkulima huyo akifanya mavuno ya vitunguu hivo. Wakulima hutumia zao la vitunguu kama zao la biashara ili kuweza kujiingizia kipato.

Eneo kubwa la shamba la nyanya eneo hilo kukiwa na nyanya mbalimbali, ambazo nyingine zimeiva na nyingine bado hazijaiva. nyanya ni zao la biashara inayotumiwa na wakulima ili kujipatia kipato.

Eneo la nje lenye migomba na baadhi ya miti mbalimbali, gomba hili uzalishaji mbalimbali ambapo wakulima hutumia ndizi kama zao la biashara kuweza kujipatia watu.

Eneo la nje la nyumba ikiwa kuna migomba mbalimbali katika eneo hilo huku nyasi ndogondogo zenye rangi ya kijani zikiwepo katika ardhi hiyo. Hizi hutumika kama zao la biashara ya kulima ili kuweza kujipatia kipato.

Shamba kubwa la karoti, karoti nyingi zilizokuwa zimevunwa zilizoachwa kwenye ardhi. Karoti ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima mbalimbali kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Shamba kubwa la nyanya, shamba hilo likiwa na nyanya ambazo nyingine zimeiva na nyingine bado hazijaiva, zao la nyanya ni zao linalotumiwa na wafanyabiashara kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Torori kubwa la shamba lenye mimea ya aina mbalimbali likizungukwa na vichaka kwenye miti ya rangi ya kijani. Torori kubwa lililojaa makabichi, karoti, vitunguu, viazi na ndizi. Wakulima hutumia mazao hayo kama kilimo cha biashara ili kupata kipato.

Eneo kubwa la shamba la mipapai, mipapai hiyo ndio mingi ambapo mapapai hayo mengi yaliyo bado hayajaiva. Mkulima hutumia zao la mapapai kama zao la biashara ili kuweza kujipatia kipato.

Eneo kubwa la shamba lenye papai, lililozungukwa na eneo kubwa la miti mbalimbali. Mmkulima akifanya ukaguzi wa mapapai hayo ambayo bado hayajaiva, mkulima hutumia mapapai kama zao la biashara kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo la shamba la vitunguu, eneo hili la shamba la vitunguu lenye vitunguu vingi ambavyo vimekwisha limwa, hii inaashiria kilimo cha vitunguu katika eneo hili. Wakulima hutumia zao la vitunguu kama zao la biashara ili kuweza kujiingizia kipato.

Mkulima akiwa katika shamba kubwa la mapapai liliozungukwa na mipapai mingi katika eneo hilo la shamba lenye ardhi yenye udongo mwekundu, akiwa ameshikilia mapapai mawili ambao yameiva, mapapai ni zao la biashara linaotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Mwanamke mmoja akiwa amesimama pembeni mwa gari lilopakia maanasi mengi huku akizungumza na shamba kubwa kwa nyuma, manasi ni zao la biashara inayotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Wakulima mbalimbali wakiwa katika shamba kubwa la viazi, wakulima hao wakivuna viazi mbalimbali huku akiwa ameshikilia viazi viwili. Viazi ni zao la kibiashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Mkulima akiwa katika shamba kubwa la mapapai. Mkulima huyo ambaye anachuma au kuangalia baadhi ya mapapai katika shamba hilo. Mapapai ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Wakulima mbalimbali wakiwa wametoka kuvuna viazi na kuviweka katika viroba tayari kwajili ya kwenda kuviuza, viazi ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwajili ya kujipatia kipato.

Mkulima akiwa katika shamba kubwa la mahindi, huku akiwa amevuna baadhi ya mahindi na kuyaweka katika kontena maalumu kupeleka sokoni. Zao la manasi ni zao la kibiashara linaotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Watu mbalimbali wakiwa katika eneo la mavuno ya mahindi baada ya kuvuna mahindi hayo mengi. Mkulima hutumia zao hili la mahindi kwa ajili ya kujipatia kipato.

Watu mbalimbali wakiwa kwenye shamba kubwa la mahindi wakifanya mavuno au kukata mazao ambayo hayahitajiki katika shamba hilo. Mahindi ni zao la biashara inayotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Kundi kubwa la watu mbalimbali wakiwa kwenye shamba kubwa la mahindi, huku mahindi mengine waliyotoka kuyavuna wakiyaweka kwenye viroba, tayari kwa ajili ya kwenda kuyauza. Mahindi ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima, kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo la shamba la nyanya. Shamba hilo likiwa na baadhi ya nyanya, ambazo nyingi zimekwiva na nyingine bado hazijakwiva. Shamba hili la nyanya hutumiwa na wakulima kwa ajili ya kujipatia kipato.

miji mikubwa ya wakulima, wakiwa wamepanga kontena mbalimbali za nyanya zilizotoka kuvunwa shambani nyanya ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima mbalimbali kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo kubwa la shamba. Wakulima mbalimbali wakiwa wamefanya mavuno ya viazi na kuvitia katika makontena maalumu kwaajili ya kupeleka sokoni. Wakulima hutumia zao la viazi kama zao la biashara kuweza kujipatia kipato.

Mkulima akiwa amezungukwa na shamba kubwa la matikiti lenye barabara katikati yenye rangi yenye udongo mwekundu, mkulima huyo akishikilia baadhi ya matikiti na mengine yakiwa chini ya miguu yake. Mkulima hutumia zao la tikiti kama zao la biashara kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Shamba kubwa lililo wazi. Shamba hilo limejaa maji likiashiria kilimo cha umwagiliaji na mabonde yakipita katika eneo hilo, kinarahisisha wakulima kufanya kilimo hicho cha umwagiliaji.

Shamba kubwa la viazi. Wakulima mbalimbali wakiwa katika eneo hilo la kishamba, wakifanya mavuno mbalimbali ya viazi. Viazi ni zao la biashara, linaloutumiwa na wakulima, kwa ajili ya kujipatia kipato.

Eneo kubwa la shamba la mapapai, eneo hilo huzalisha mapapai mengi, wakulima hutumia mapapai kama zao la biashara kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo la shamba ni mimea mbalimbali inayo kuwa katika eneo hilo, mifumo ya maji kupitia mabomba ikiwa katika shamba hilo likiashiria kilimo cha umwagiliaji thika shamba.

Eneo la nje lenye migomba mbalimbali inayozalisha ndizi. Ndizi hutumika kama zao la biashara na wakulima mbalimbali ili kuweza kujipatia kipato.

Mtu akiwa sehemu ya juu ya ghorofa lenye bustani ndogo, akishikilia bomba ndogo ya maji, akimwagilia katika bustani hiyo kwa mbele kukiwa na majengo mbalimbali ikiashiria ni eneo la mjini.

Eneo kubwa la shamba lenye mimea mbalimbali ambayo imezungukwa na kichaka chenye majani ya kijani, wakulima hutumia eneo hili kupitisha mabomba ili kueneza kilimo cha umwagiliaji.

Kundi la wakulima mbalimbali waliotoka kufanya mavuno ya maparachichi, ambayo tayari wanayapakia katika makontena yenye rangi ya bluu, parachichi ni zao la biashara inayotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo la shamba ,kukiwa na mimea mbalimbali ambayo inakua katika ardhi hiyo, ambapo mkulima anatengeneza matuta mbalimbali huku mabomba yakipitisha maji kuwezesha kilimo cha umwagiliaji.

Mkulima akiwa katika shamba kubwa nililozungukwa na mazao ya nyanya, shamba hili lina baadhi ya nyanya ambazo nyingine zimekwiva na nyingine bado hazijakwiva, nyanya ni zao la biashara linaotumiwa na wakulima kwaajili ya kujiingizia kipato.

Mkulima akiwa katika shamba kubwa, huku akiwa amevuna makabichi mengi tayari kwa ajili ya kuyapakia na kuyapeleka sokoni kwa ajili ya kuuza. Mkulima hutumia kilimo cha kibichi kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Shamba kubwa la migomba. Migomba huzalisha ndizi mbalimbali, eneo hilo likiwa na migomba na ndizi mbalimbali ambazo zimekwisha kuiva. Eneo hili hutumika kuzalisha ndizi ambazo wakulima hutumia kwa ajili ya kuuza kama mazao ya biashara ya kujipatia kipato.

Wakulima wawili wakiwa katika shamba la nyanya, wakifanya ukaguzi wa nyanya hizo. Wakulima hutumia nyanya kama zao la biashara ili kuweza kujipatia kipato.

Eneo kubwa la shamba huku wakulima wamevuna viazi mbalimbali na kuvipakia katika kontena, ilikuvipeleka sokoni na kufanya mauzo wakulima hutumia viazi kama zao la biashara ilikupata kipato.

Eneo dogo la shamba lenye mimea ambayo inakua katika ardhi. Huku mfumo wa maji kupitia mabomba ukiashiria kilimo cha umwagiliaji katika shamba hilo.

Eneo kubwa la shamba la vitunguu, eneo la shamba hili lenye mimea mbalimbali iliyozungukwa na miti ya rangi ya kijani, vitunguu ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima mbalimbali kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Mkulima akiwa katika shamba kubwa la matikiti, mkulima huyu akishika tikiti ambalo limekwisha katwa, matikiti ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Mimea iliyopo katika mfumo maalumu, unaopitisha maji ndani ya mabomba hayo ili kuwezesha ukuaji wa mimea. Kilimo hiki ni kilimo cha haidroponi kinachohusisha ukuaji wa mimea kwa njia ya kisasa.

Eneo ambapo mfumo mbalimbali wa mimea kutumia maji, ipo katika mabomba maalumu ambayo husaidia ukuaji wa mimea hiyo. Kilimo hiki ni kilimo cha haidroponi kinachohusisha ukuaji wa mimea bila kutumia udongo.

Mimea iliyopo ndani ya mabomba inayopitisha maji ili kuwezesha mimea hiyo kuweza kukua, mfumo huu ni mfumo wa kilimo cha haidroponi kinachohusisha ukuaji wa mimea bila kuhusisha udongo.

Mfumo wa kilimo cha kisasa kwa kutumia mashine ambazo zinawezesha ukuaji wa mimea kwa kutumia maji, kwa kutumia mabomba yanayopita ndani ya mifumo hiyo. Kilimo hiki ni kilimo cha haidroponi kinachohusisha ukuaji wa mimea, kwa kutumia maji na bila kuhusisha udongo.

Mimea iliyopo katika chombo maalumu, ambapo mabomba ya maji hupitisha maji katika vyombo hivyo kuwezesha mimea hiyo kuweza kukua. Kilimo hiko ni kilimo cha haidroponiki, kinachohusisha ukuaji wa mimea bila kutumia udongo.

Eneo dogo la bwawa la samaki, huku wavuvi mbalimbali wakiwa katika eneo hilo tayari kwa ajili ya kufanya shughuli za uvuvi. Samaki hutumiwa kama kitoweo au kama chanzo cha biashara kwa wavuvi mbalimbali.

Eneo la bwawa kubwa la samaki lililozungukwa na msitu midogomidogo yenye miti. Bwawa la samaki huleta samaki wengi wa uzalishaji, ambao mvuvi hutumia kwa ajili ya kufanyia biashara.

Bwawa kubwa la samaki lenye maji masafi, likiashiria bwawa hili hutoa samaki kwa ajili ya matumizi mbalimbali kama vile, ya chakula au kwenda kuuza ili mfugaji aweze kupata kipato.

Shamba kubwa la mahindi, mahindi ni zao la chakula ambalo linatumiwa na watu mbalimbali na wakulima kwa ajili ya kupata chakula kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Mtu akiwa katika eneo kubwa lililokatwa mti, ukataji wa miti huhatarisha upatikanaji wa hali ya hewa iliyo bora, akiwa ameshikilia mti kwa ajili ya kuupanda katika eneo hilo.

Kundi la watu mbalimbali, wakiwa kwenye eneo kubwa la mimea ,ambapo kunaukosefu wa miti, miti husaidia kuleta mazingira yaliyo safi, lakini pia hewa huongezeka kutokana na idadai ya miti.

Eneo la misitu, msitu huu ukiwa na vichaka na miti mbalimbali yenye rangi ya kijani, misitu hutusaidia kutuletea hewa safi, vivuli na pia kutunza mazingira katika maeneo yetu.

Kundi la watu mbalimbali wakiwa wanapanda miti katika ardhi ambayo imekatwa miti, kupanda miti husaidia kutengeneza mazingira safi lakini pia kuleta hewa katika mazingira tofautitofauti.

Eneo la msitu yenye barabara nyembamba, inayoingia katika kichaka chenye miti mingi na mimea yenye ardhi ya udongo wa kahawia, na mimea yenye rangi na miti ya kijani.

Mfumo wa mabomba wenye mimea kwa ndani. Mfumo huu ambao hupitisha maji kwenye mimea hiyo, huwezesha mimea kukua kwa kutumia maji. Kilimo hiki ni kilimo cha haidroponi, kinachohusisha ukuaji wa mimea bila kutumia udongo.

Mimea iliyopo ndani ya kontena maalumu, ambapo mabomba myembamba hupitisha maji katika kontena hizo ili kuwezesha ukuaji wa mimea hiyo, kilimo hiki ni kilimo cha haidroponi ambacho kinawezesha ukuaji wa mimea bila kutumia udongo.

Mimea iliyopo katika mabomba ambayo inapitisha maji ili kuwezesha ukuaji wa mimea hiyo. Kilimo hiki ni kilimo cha haidroponiki kinachowezesha ukuaji wa mimea kwa kutumia maji na bila kuhusisha udongo.

Mimea iliyopo katika mfumo maalumu wa kupitisha maji, ambapo mimea hiyo hukua kwa kutumia maji yaliyopo katika mabomba hayo. Kilimo hiki ni kilimo cha haidroponiki, kinachohusisha ukuaji wa mimea bila kutumia udongo.

Bomba maalumu lililobeba mimea mbalimbali ambalo hupitisha maji kwa ajili ya ukuaji wa mimea hiyo. Kilimo hiki ni kilimo cha haidroponi, kinachohusisha ukuaji wa mimea bila kutumia udongo.

Mfumo wa mabomba yanayopitisha maji ili kuwezesha ukuaji wa mimea katika mabomba hayo. Mimea hukua kwa kutumia maji bila kuhusisha udongo ikiashiria ni mfumo wa kihaidroponi.

Mimea mbalimbali iliyopo kwenye mfumo maalumu unaoruhusu kupitisha maji ambayo mimea hiyo hutumia maji kwaajili ya kukua, kilimo hiki ni kilimo cha haidroponi kinachohusisha ukuaji wa mimea bila kutumia udongo.

Mfumo wa mabomba unaopitisha maji katika mimea hiyo, ili kuwezesha ukuaji kilimo hiki ni kilimo cha hadroponiki, kinachowezesha ukuaji mimea mbalimbali kwa kutumia maji na bila kuhusisha udongo.

Mfumo wa mabomba unaopitisha maji katika mimea hiyo mimea hii ukua kwa kutumia maji kilimo, hiki ni kilimo cha haidroponiki kinachousisha ukuaji wa mimea bila kutumia udongo.

Mimea iliyopo katika mfumo maalumu unaopitisha maji ili kuwezesha ukuaji wa mimea hiyo. Kilimo hiki ni kilimo cha haidroponiki, kinachohusisha ukuaji wa mimea kwa kutumia maji na bila kuhusisha udongo.

Eneo la mimea ambapo mimea hiyo hukua kutokana na maji yanayopita kutokana kwenye mfumo wa maji unaosaidia ukuaji wa mimea hiyo, kilimo hiki ni kilimo cha haidroponiki kinachohisisha ukuaji wa mimea kwa kutumia maji bila kuhusisha udongo.

Kontena iliyo na mimea mbali mbali, kontena hiyo huwezesha maji kupita chini ya mimea hiyo ili kuwezesha ukuaji wa mimea, kilimo hiki ni kilimo cha haidroponiki kinachohusisha ukuaji wa mimea bila kutumia udongo.

Mifumo mbalimbali iliyopo katika ndani ya mfumo maalumu wa bomba yanayopitisha maji ili kuwezesha ukuaji wa mimea hiyo. Kilimo hicho ni kilimo cha haidroponi kinachowezesha ukuaji wa mimea bila kuhusisha udongo.

Mifumo mbalimbali ambazo zina maji kwa ndani, mimea ikikaa kwa juu ikiashiria kilimo cha haidroponi, ambacho mimea hiyo hukuwa kati ya maji na bila kuhusisha udongo.

Mimea iliyopo ndani ya kontena maalum ambayo maji hupita kutumia mfumo wa mabomba ili kuwezesha ukuaji wa mimea hiyo kutumia maji. Kilimo hicho ni kilimo cha haidroponiki kinachohusisha ukuaji wa mimea kutumia maji bila kuhusisha udongo.

Mimea iliyoko kwenye kontena maalumu, inaloruhusu maji kupita na kuwezesha mimea hiyo kukua , kilimo hichi ni kilimo cha hydroponi kinachohususha ukuaji wa mimea bila kutumia udongo .

Mimea iliyopo ndani ya mfumo maalumu wa kupitisha maji ili kuwezesha ukuaji wa mimea hiyo. kilimo hiki ni kilimo cha haidroponi, kinachohusisha ukuaji wa mimea kwa kutumia maji bila kuhusisha udongo.

Mimea mbalimbali iliyoko kwenye mfumo wa mabomba, ambayo yanapitisha maji ili kuwezesha ukuaji wa mimea hiyo. Kilimo hiki ni kilimo cha haidroponi kinachohusisha ukuaji wa mimea, bila kutumia udongo.

Mabomba maalumu ambayo hupitisha maji katika eneo hilo, ili kuwezesha ukuaji wa mimea. Kilimo hiki ni kilimo cha Haidroponi kinachohusisha ukuaji wa mimea kwa kutumia maji na bila kuhusisha udongo.

Rafu iliyopo ndani ya mfumo maalumu wa kupitisha maji ndani ya mabomba haya, ili kuwezesha ukuaji wa mimea. Kilimo hiki ni kilimo cha haidroponi kinachowezesha ukuaji wa mimea kwa kutumia maji, na bila kutumia udongo.

Mimea iliyopo katika vyombo maalumu huku mabomba ya mfumo wa maji yakipitisha maji katika mimea hiyo kuwezesha ukuaji wa mimea, kilimo hiki ni kilimo cha haidroponi kinachohusisha ukuaji wa mimea bila kutumia udongo.

Mbali iliyopo katika mabomba maalumu, inayopitisha maji, ili kuwezesha ukuaji wa mimea hiyo, kilimo hiki ni kilimo cha haidroponiki, kinachohusisha ukuaji wa mimea kwa kutumia maji, na bila kuhusisha udongo.

Ndoo maalumu inayoweka mimea mbalimbali huku ikipitisha maji katika mimea hiyo kuwezesha ukuaji wa mimea, kilimo hiki ni kilimo cha hydroponiki kinazowezesha ukuaji wa mimea mbalimbali kwa kutumia maji na bila kuhusisha udongo.

Mimea iliyopo katika mfumo maalumu wa kuwezesha ukuaji kwa kutumia maji, ambapo mabomba hupitisha maji katika eneo hilo kuwezesha ukuaji wa mimea. Kilimo hiki ni kilimo cha haidroponi, kinachowezesha ukuaji wa mimea bila kutumia udongo.

Mimea iliyopo ndani ya mabomba yanayopitisha maji kuwezesha ukuaji wa mimea hiyo. Kilimo hiki ni kilimo cha haidroponi kinachohusisha ukuaji wa mimea bila kutumia udongo.

Mimea iliyopo ndani ya mfumo wa mabomba unaopitisha maji. Mimea hiyo inakua kwa kutumia maji na bila kuhusisha udongo, ikiwa ni mfumo huu ni kilimo cha haidroponiki.

Kontena maalumu, ambayo mimea imewekwa ndani yake, huku mifumo ya maji ikipita katika mimea hiyo, kuashiria ukuaji wa mimea, hiki ni kilimo cha haidroponiki kinachohusisha, ukuaji wa mimea bila kutumia udongo.

Mimea iliyopo ndani ya mfumo wa mabomba unaopitisha maji ilikuwezesha ukuaji mimea hiyo, kilimo hichi ni kilimo cha haidroponi kinachohusisha ukuiaji wa mimea kwa kutumia maji bila kuhusisha udongo.

Mimea iliyopo ndani ya kontena zilizo na maji ambazo husaidia ukuaji wa mimea hiyo; kilimo hiki ni kilimo cha haidroponi kinachohusisha ukuaji wa mimea kwa kutumia maji na bila kuhusisha udongo.

Mimea mbalimbali ikiwa katika mfumo wa mabomba unaoingiza maji ili kuwezesha ukuaji mimea hiyo kilimo hiki ni kilimo cha haidroponi, kinachohusisha ukuaji wa mimea kwa kutumia maji na bila kuhusisha udongo.

Mimea iliyopo ndani ya mabomba yanayopitisha maji ili kuwezesha ukuaji wa mimea hiyo, kilimo hiki ni kilimo cha haidroponiki kinachohusisha ukuaji wa mimea kwa kutumia maji na bila kuhusisha udongo.

Mimea iliyopo ndani ya mabomba ya ukuzaji wa mimea hiyo. Kilimo hiki ni kilimo cha haidroponi, ambacho husaidia mimea kukua bila kutumia udongo.

Mimea iliyopo ndani ya mabomba maalumu inayopitisha maji ili kuwezesha ukuaji wa mimea. Kilimo hiki ni kilimo cha haidroponi kinachohusisha ukuaji wa mimea bila kutumia udongo.

Mimea iliyopo ndani ya mabomba maalumu yanayopitisha maji ili kuwezesha ukuaji wa mimea hiyo. Kilimo hiki ni kilimo cha haidroponiki kinachohusisha ukuaji wa mimea kwa kutumia maji na bila kuhusisha udongo.

Mimea mbalimbali iliyopo katika mabomba yanayopitisha maji ili kuwezesha ukuaji wa mimea hii. Kilimo hichi ni kilimo cha haidroponiki, kinachohusisha ukuaji wa mimea bila kuhusisha udongo.

Mimea iliyopo ndani ya mabomba yenye mfumo wa ukuzaji wa mimea kwa kutumia maji, mfumo huu husaidia ukuwaji wa mimea kwa kutumia maji bila kuhusisha udongo ambao ni mfumo wa udongo wa kilimo wa kihidroponiki.

Mfumo wa mabomba ambapo, mimea hukaa ndani ya mabomba hayo, ili kuruhusu maji kuingia kusaidia ukuaji wa mimea hiyo. Kilimo hiki ni kilimo cha haidroponiki, kinachohusisha ukuaji mimea bila kutumia udongo.

Mimea iliyopo ndani ya mfumo wa mabomba yanayopitisha maji ili kuwezesha ukuaji wa mimea hiyo, kilimo hiki ni kilimo cha haidroponiki kinachohusisha ukuaji wa mimea bila kuhusisha udongo.

Mimea mbalimbali iliyopo ndani ya mabomba yenye mfumo wa kupitisha maji ili kuwezesha ukuaji wa mimea hiyo, kilimo hiki ni kilimo cha haidroponiki kinachohusisha ukuaji wa mimea bila kutumia udongo.

Eneo la shamba la mimea ambapo mimea hiyo hukuwa katika mabomba yanayopitisha maji, ili kuwezesha ukuaji wa mimea hiyo kilimo hiki ni kilimo cha haidroponiki kinachowezesha mimea kukua kwa kutumia maji na bila kuhusisha udongo.

Mimea iliyokuwepo katika chombo maalumu inayoruhusu mfumo wa maji kupitia mabomba, kupita katika mimea hiyo ili kuwezesha ukuaji. Kilimo hiki ni kilimo cha haidroponiki kinachohusisha ukuaji wa mimea bila kuhusisha udongo.

Mimea mbalimbali iliyopo katika vyombo maalumu ambayo inawezesha upataji wa maji kupitia vibomba vidogo ambayo mimea hiyo hukua kupitia maji. Kilimo hiki ni kilimo cha haidroponiki kinachohusisha ukuaji wa mimea bila kutumia udongo.

Mfumo wa mabomba, ambayo mimea ipo ndani, inawezesha maji kupita, ili mimea kuweza kukiwa kupitia maji hayo. Kilimo hiki ni kilimo cha haidroponi, kinachohusisha ukuaji wa mimea bila kutumia udongo.

Kontena maalumu lenye mimea ambalo linamia yenye mfumo wa mabomba inayowezesha maji kuingia katika mimea hiyo hili kuruhusu ukuaji mfumo huu ni mfumo wa haidroponiki unausisha ukuaji wa mimea bila kutumia udongo.

Mimea iliyopo ndani ya mabomba inayopitisha maji kuwezesha ukuaji wa mimea hiyo, kilimo hiki ni kilimo cha haidroponiki kinachowezesha ukuwaji wa mimea kwa kutumia maji bila kuhusisha udongo.

Mimea iliyopo ndani ya mfumo wa mabomba yanayopitisha maji, mimea hii ukua kwa kutumia maji bila kuhusisha udongo ambao ni mfumo wa haidroponi.

Mimea iliopo ndani ya mfumo wa mabomba ukipitisha maji ili kuwezesha ukuaji wa mimea hiyo. Kilimo hiki ni kilimo cha haidroponiki kinachohusisha ukuaji wa mimea kwa kutumia maji na bila kuhusisha udongo.

Kontena iliyo na maji ambapo, mmea upo ndani ya kontena hiyo, ambayo mifumo ya maji ikipita ili kuwezesha ukuaji wa mimea hiyo, kilimo hiki ni kilimo cha haidroponi kinachohusisha ukuaji wa mimea kwa kutumia maji bila kuhusisha udongo.

Mimea iliopo ndani ya mfumo wa bomba unaopitisha maji, mimea hii inakuwa kupitia maji yanayoingia katika huo mfumo, kilimo hiki ni kilimo cha haidroponiki kinachohusisha ukuaji wa mimea bila kutumia udongo.

Eneo la shamba ambapo mimea mbalimbali na kuwa kwa kutumia mfumo wa mabomba unaopitisha maji ndani ya mimea hiyo ili kuwezesha ukuaji. Kilimo hiki ni kilimo cha haidroponiki kinachohusisha ukuwaji wa mimea kwa kutumia maji na bila kuhusisha udongo.

Mabomba makubwa yanayoshikilia mimea, ambapo maji hupita katika mimea hiyo, kuhakikisha ukuaji wa mimea hiyo. Kilimo hiki ni kilimo cha haidroponi, kinachohusisha ukuaji wa mimea bila kutumia udongo.

Kontena maalumu lililohifadhi mimea mbalimbali, huku bomba ikipita katikati ya mfumo huo, ili kuwezesha ukuaji wa mimea hiyo. Kilimo hiki ni kilimo cha haidroponi kinachohusisha ukuaji wa mimea bila kuhusisha udongo.

Mfumo wa mabomba unaowekwa mimea kwa ajili ya kwenye mimea, inayowezesha maji kuingia. Kilimo hiki ni kilimo cha haidroponi, kinachohusisha ukuaji wa mimea kwa kutumia maji bila kuhusisha udongo.

Mfumo wa mabomba yanayopitisha maji ambayo mimea hiyo ipo katika mabomba hayo, ili kuwezesha ukuaji wa mimea hiyo kupitia maji. Kilimo hiki ni kilimo cha haidroponiki kinachohusisha ukuaji wa mimea bila kuhusisha udongo.

Mimea iliyopo ndani ya mabomba yanayopitisha maji ili kuwezesha ukuaji wa mimea hiyo. Kilimo hiki ni kilimo cha haidroponi, kinachohusisha ukuaji wa mimea wa kutumia maji na bila kuhusisha udongo.

Mimea iliyopo ndani ya mfumo wa mabomba unaoptisha maji. Mimea hii hukua kwa kutumia mfumo huu wa maji yanayopita katika mimea. Hiki ni kilimo cha haidroponi, kinachohusisha ukuaji wa mimea kwa kutumia maji na bila kuhusisha udongo.

Mimea iliyopo ndani ya mabomba, yanayopitisha maji kuwezesha mimea hiyo kukuwa, kilimo hiki ni cha haidroponi kinachowezesha mimea kukua bila kuhusisha udongo.

Mimea iliyopo ndani ya mabomba yanayo pitisha maji ili kuwezesha ukuaji wa mimea hiyo . Kilimo hichi ni kilimo cha hadroponi kinacho husisha ukuaji wa mimea kwa kutumia maji na bila kuhusisha udongo.

Mimea iliyopo katika mabomba maalumu yanayoruhusu maji kuingia, ili kuwezesha ukuaji wa mimea hiyo. Kilimo hiki ni kilimo cha haidroponi kinachohusisha ukuaji wa mimea bila kutumia udongo.

Mimea iliyopo ndani ya mabomba yanayopitisha maji kuwezesha maji kupita katika mabomba hayo ili mimea kuweza kukua, mfumo huu ni mfumo wa kihaidroponiki unaowezesha kukua kwa mimea bila kutumia udongo.

Mimea mbalimbali iliyopo katika mabomba yanayopitisha maji ili kuwezesha ukuaji wa mimea hiyo. Kilimo hiki ni kilimo cha haedroponiki kinachohusisha ukuaji wa mimea kwa kutumia maji na bila kuhusisha udongo.

Mashamba makubwa mananasi shamba hilo linayojihusisha mananasi mengi lililozungukwa na miti mbalimbali yenye rangi ya kijani. Teknolojia husaidia kuandaa mananasi katika bidhaa mbalimbali kupitia viwanda.

Mashamba makubwa ya mananasi, mashamba hayo makubwa ya mananasi, ambayo huzalisha mazao ya nanasi tayari kwa ajili ya kwenda kiwandani ili kuwezeshwa kupata bidhaa iliyo bora kwa kutumia teknolojia ya mashine mbalimbali.

Shamba kubwa la kabichi, kabichi ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima mbali mbali kwa ajili ya kujiingizia kipato. Kabichi huchukuliwa na kupelekwa kiwandani kupiti teknolojia na mashine za kisasa ili mradi kutoa bidhaa iliyobora.

Eneo la kiwanda, mchakato wa nyanya ukipita katika usafirshaji na kuandaa nyanya hizo na kwenda kuziuza katika masoko makubwa. Wakulima hutumia zao la nyanya kama zao la biashara kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Shamba la maboga mbalimbali yaliyopo katika shamba moja lililozungukwa na miti yenye rangi ya kijani, maboga haya huchukuliwa na kupelekwa kiwandani tayari kwa ajili ya kutumiwa katika mashine na teknolojia inayozalisha bidhaa zilizo bora.

Shamba la nyanya lenye nyanya mbalimbali, ambazo nyingine zimeiva na zingine hazijakwiva, zilizowekwa kwenye mfumo wa matuta. Kilimo hiki kinawasaidia mkulima kuuza nyanya kama zao la biashara na kujipatia kipato.

Kundi kubwa la vitunguu vikiwa vimetoka kuvunwa vikiwekwa kwenye kontena maalum, hii uhashiria wakulima wakitumia zao la vitunguu kwa mazao ya biashara kwa ajili ya kujiingizia kipato

Kundi kubwa la vitunguu, mkulima huyu aliyetoka kuvuna vitunguu mbalimbali, mkulima hutumia vitunguu kama zao la biashara kwa ajili ya kumuingizia kipato.

Eneo kubwa la zizi la ng'ombe, ng'ombe hao waliokatika zizi wenye rangi nyeupe na nyeusi wakipata malisho na maji katika zizi hilo, ambapo ng'ombe hawa hutoa maziwa au nyama inayotolewa kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Sehemu kubwa ya shamba la nyanya, eneo hilo likiwa na nyanya mbalimbali ambazo baadhi yao zimeiva na nyingine hazijaiva nyanya ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo la kiwanda cha nyanya, ambapo wafanyakazi wengi waliokuwa wamevalia sare. kiwanda hiki cha nyanya hutumika kuandaa na kusafirisha nyanya katika mfumo wa tekinolojia ya kisasa

Eneo la kiwandani ambapo nyanya zinatumia mfumo wa teknolojia wa mashine ili kuweza kutoa bidhaa iliyo bora kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Eneo kubwa la shamba kukiwa na wakulima mbalimbali wakitumia mfumo wa kisasa wa ulimaji, kutumia trekta ambayo inarahisisha kazi kwa kuanda shamba tayari kwa ajili ya kulima.

Mafungu mengi ya vitunguu, yaliyotoka kuvunwa shambani, tayari kwa ajili ya kuviandaa na kuvipeleka katika eneo la kiwanda, kwa ajili ya kutumia teknolojia kuandaa vitunguu hivyo, juu ya matumizi mbalimbali ya watu.

Zizi kubwa la ng'ombe mbalimbali waliyopo, wakipata malisho, katika eneo hilo la zizi. Ng'ombe hao hutumika kutoa maziwa au nyama, ambapo hupelekwa kiwandani kwa kutumia mashine ya teknolojia kuzalisha bidhaa zilizo bora.

Eneo kubwa la zizi la ng'ombe, kukiwa na ng'ombe mbalimbali wenye rangi nyeupe na nyeusi. Ng'ombe hawa hutumiwa kwa ajili ya kuzalisha maziwa au kwa ajili ya kutoa nyama, kwa ajili ya matumizi ya binadamu mbalimbali.

Eneo la kiwanda. Eneo hilo ambako nyanya nyingi hutumika kwa ajili ya kuziandaa kwa mfumo wa teknolojia wa viwanda, husaidia kuleta bidhaa iliyo bora kwa jamii. Zao la nyanya hutumika na wakulima kama zao la kujiingizia kipato.

Kundi kubwa la vitunguu ambavyo vimetoka kuvunwa, mkulima huyo akiweka baadhi ya vitunguu kwenye kontena tayari kwa ajili ya kupeleka kiwandani ili kuvichakata kwa kutumia teknolojia na mashine, wakulima hutumia zao hili kama zao la biashara ili kujiingizia kipato.

Eneo la zizi la ng'ombe ambapo kuna ng'ombe wengi wenye rangi nyeupe na nyeusi, ng'ombe hawa hutumia kwa ajili ya kuzallisha maziwa na nyama kwa mfumo wa kisasa ambapo husaidia wafugaji mbalimbali.

Eneo la shamba, shamba kubwa lillilolimwa kwenye mfumo wa matuta, wakulima wanatumia mfumo wa maji kupitisha katikati ya shamba hilo, huku akitoa maji ikihashiria mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Eneo la shamba lenye mimea mbalimbali. Shamba hilo likiwa na mabomba yakiwa yanapita katika shamba hilo, likiashiria kilimo cha umwagiliaji kikiendelea katika shamba hilo.

Eneo kubwa la shamba lenye uzalishaji wa pilipili. Shamba hili huzalisha pilipili mbalimbali kwa ajili ya matumizi tofautitofauti. Wakulima hutumia pilipili kama zao la biashara kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo kubwa la shamba lenye mimea mingi iliyo katika mfumo wa matuta mbalimbali, huku mabomba yakipitisha maji katika ardhi, ikiashiria kilimo cha umwagiliaji katika eneo hilo.

Eneo la shamba lenye mimea mbalimbali huku mfumo wa bomba ukipita katika shamba hili. Ukiashiria kilimo cha umwagiliaji unaotumiwa na wakulima mbalimbali katika mashamba.

Ardhi kubwa iliyoandaliwa kwa ajili ya kulima mazao mbalimbali. Ardhi hiyo inayopitisha mambomba membamba katika eneo hilo, ikiashiria kilimo cha umwagiliaji katika shamba.

Eneo kubwa la shamba, ambapo limewekwa kwenye mfumo wa matuta ili kuwezesha mimea hiyo kuweza kukua. Mfumo wa maji wa mabomba unaopita kwenye eneo hilo, ikiashiria kilimo cha umwagiliaji kikiendelea.

Eneo kubwa la shamba lililopo kwenye mfumo wa matuta lililoandaliwa kwa ajili ya kulima, limezungukwa na mimea mbalimbali, mkulima hutumia kilimo cha umwagiliaji kurahisisha kazi za kilimo.

Eneo la shamba lenye mimea mbalimbali inayoota katika shamba hilo. Mkulima ameweka katika mfumo wa matuta, huku bomba likipita katikati ya shamba hilo, likipenyeza maji katika ardhi ili kuwezesha ukuaji wa mimea hiyo.

Eneo kubwa la shamba lenye mimea mbalimbali, iliyolimwa katika mfumo wa matuta marefu, huku mfumo wa maji uliopita katikati ya mashamba hayo, ukiashiria kilimo cha umwagiliaji katika eneo hilo.

Eneo kubwa la shamba lililo kwenye mfumo wa matuta, lililozungukwa na mimea mbalimbali huku mfumo wa maji kupitia mabomba ukipita katika eneo hilo la shamba ikiashiria kilimo cha umwagiliaji katika shamba hilo.

Eneo la shamba lililowekwa kwenye mfumo wa matuta, tayari kwa ajili ya kulimwa, iliyozungukwa na mimea mbalimbali. Kilimo cha umwagiliaji kikiwa katika eneo hili, ambalo hurahisisha kazi za kilimo.

Eneo la shamba, lenye mimea mbalimbali lenye ardhi nyekundu. Mfumo wa maji kupitia mabomba membamba iliyopita, ikiashiria kilimo cha umwagiliaji katika shamba hilo.

Eneo kubwa la shamba la mimea, ambayo imekuwa na iliyostawi katikati kukiwa na mabomba makubwa yanayopitisha maji katika eneo ilo la shamba ikiashiria ni kilimo cha umwagiliaji.

Shamba kubwa lenye mimea mbalimbali iliyozungukwa na miti mingi katika eneo hilo la shamba, mfumo wa maji ya mabomba ukimwaga ikiashiria kilimo cha umwagiliaji katika shamba hilo.

Eneo kubwa la shamba lililo na mimea mbalimbali inayoota katika ardhi hiyo, huku mabomba yakipita kuashiria kilimo cha umwagiliaji kinachofanywa na wakulima katika eneo hilo la shamba.

Eneo la shamba kukiwa na mimea mbalimbali akiwa inaota katika shamba hilo, mfumo wa maji kupitia mabomba ukiwa katika shamba hilo ukiashiria kilimo cha umwagiliaji katika shamba.

Eneo la shamba kubwa lenye mimea mbalimbali. Mimea hiyo iliyo katika mfumo wa matuta huku mabomba ya maji yakipita katika mimea hiyo, ikiashiria kilimo cha umwagiliaji katika shamba hilo.

Eneo la shamba ambapo kuna mimea mbalimbali inayoota katika shamba hilo, inayozungukwa na miti au vichaka mbalimbali . Kilimo cha umwagiliaji kutokana na maji yanayotoka kwenye mabomba katika eneo hilo la shamba.

Eneo kubwa la shamba lenye mimea mbalimbali ambayo imekwisha pandwa kwenye shamba. Huku vichaka vidogovidogo vikiwa katika eneo hilo la shamba. Mabomba yakipita kuashiria kilimo cha umwagiliaji kikiendelea katika eneo hilo.

Eneo la shamba iliyopo ndani ya chafu. Ardhi hiyo yenye udongo mwekundu ikiwa na mfumo wa mabomba ya maji yakipita ikiashiria kilimo cha umwagiliaji ikiendelea katika shamba hilo.

Shamba kubwa lenye mimea mbalimbali, iliyopo kwenye mfumo wa matuta, huku maji mengi yakiwa kwenye shamba hilo. Ikiashiria kilimo cha umwagiliaji kikiendelea katika shamba hilo.

Eneo la shamba au bustani ndogo mkulima akiwa anamwagilia, kilimo hiki husaidia wakulima kurahisisha shughuli zao za kilimo kwa kutumia umwagiliaji.

Eneo la shamba, eneo hili limepandwa mimea mbalimbali yenye rangi ya kijani, huku kumedungwa mabomba yakimwagilia maji katika shamba hili, ikiashiria kilimo cha umwagiliaji kikiendelea.

Eneo la shamba ambapo mimea mingi imeloa, shamba hili likiwa na mfumo wa matuta huku mabomba yakipita ili kufanya kilimo cha umwagiliaji katika shamba hilo.

Eneo kubwa la shamba lenye mimea ambapo shamba hilo lina matuta mbalimbali, huku mfumo wa maji kupitia mabomba ukiwepo katika eneo hilo ikiashiria kilimo cha umwagiliaji kikiendelea.

Eneo kubwa lenye milima na mabonde ambavyo kuna barabara nyembamba ikipita katika eneo hilo, kuonyesha makazi mbalimbali ya watu; ikiwa kuna vichaka na misitu yenye kuhifadhi miti yenye rangi ya kijani.

Eneo la mto lililozungukwa na msitu na vichaka mbalimbali katika eneo hilo mtu, ambapo wanapatikana wanyama mbalimbali na ndege wa aina tofauti tofauti.

Eneo lililo tambarare lenye nyasi, baadhi ya miti katika eneo hilo. Twiga akiwa anapita kwa mbali kukiwa na majengo marefu, ikiashiria eneo la mjini lililo karibu na sehemu au mbuga ya wanyama.

Eneo kubwa lililojawa na miti mbalimbali, huku Twiga mrefu akisimama katika eneo hilo ambalo linaweza kuwa eneo la mbuga la wanyama. Kwa mbali kukiwa na maghorofa mbalimbali ikiashiria ni eneo la mjini lililokaribu na mbuga ya wanyama.

Kubwa lililowazi lenye nyasi yenye rangi ya kahawia kichaka chenye rangi ya miti mbalimbali kikiwa katika eneo hili sehemu ya mbali ikiashiria eneo la mji iliyo karibu na sehemu ya wanyama pori.

Bwawa lililojawa na miti mingi inayotenganisha barabara upande wa kulia na wa kushoto iliyonyooka, vilima kwa mbali ya ikiashiria eneo hili ni eneo la kijijini.

Eneo kubwa la msitu ambapo miti mingi ya kijani hupatikana katika eneo hilo. Msitu huchangia kwa ajili ya kuleta matunda lakini pia dawa kutokana na miche mbalimbali inayopatikana.

Eneo lililotambarare lenye nyasi za rangi ya kahawia, mti mmoja huku twiga anapata malisho katika mti huo, kwa mbali kukiwa na kilima kikubwa.

Eneo kubwa la tambarare lenye ardhi yenye mimea yenye miti mingi ya rangi ya kijani, kwa mbali kukiwa na makazi ya watu lakini pia milima ikileta mandhari nzuri ya asilia.

Eneo lililo wazi lenye ardhi yenye manyasi yenye rangi ya kahawia na miti mbalimbali iliyotawanyika, huku milima ikiwa katika eneo hilo la asilia linaloweza kupatikana pia wanyama mbalimbali.

Eneo lililo wazi lenye tambarare na baadhi ya miti au kichaka, eneo hili ni eneo la mbuga za wanyama swala akiruka katika barabara nyembamba inayopita katika eneo hilo.

Mto mkubwa uliozungukwa na vilima vidogovidogo, ardhi yenye msitu kwa pembeni, huku barabara nyembamba ikiwa katika eneo hilo la msitu.

Mbuga asilia lililo wazi lenye miti mbalimbali na vilima tofauti tofauti, wanyama mbalimbali, swala na pundamilia wakifanya malisho katika ardhi hiyo.

Ardhi iliyo na nyasi yenye rangi ya kahawia huku tembo mbalimbali wamepita katika eneo hilo, lina lenye vichaka vyenye miti mbalimbali, milima ikiwa katika ardhi hiyo.

Eneo kubwa la ardhi iliyo tambarare ikiwa na miti mbali mbali na vichaka katika eneo hilo, ikiashiria eneo la halisia na wapatikanaji wa miti na yenye mandhari utulivu unapatikana wanyama mbali mbali pia.

Mto uliokuwa umejaa maji mengi uliozungukwa na vichaka na misitu mbalimbali ulio na miti mingi eneo hili upatikana wanyama mbalimbali na ndege.

Eneo lililo wazi la tambarare lenye vilima mbali mbali na msitu wa miti, katika eneo hilo, eneo hilo la alisia, hupatikana viumbe mbali mbali kama vile wanyama wakali.

Eneo la ardhi lenye udongo mwekundu iliyozungukwa na miti mbalimbali kukiwa na milima mbalimbali katika eneo hilo, ikiashiria upatikanaji wa wanyama mbalimbali katika sehemu hiyo.

Eneo lenye wanyama mbalimbali twiga, pundamilia, eneo hilo la asilia ni ardhi yenye nyanyasi na mimea nyarangi ya kijani ambapo wanyama hao hupata malisho yao katika eneo hilo.

Eneo la msitu ukiwa na wanyama mbalimbali ikiashiria ni eneo asilia la mbuga la wanyama, ambapo pundamilia wakila nyasi katika eneo hilo la misitu iliyo na miti mingi na ardhi yenye ukijani.

Eneo kubwa la asilia lililo wazi kukiwa na miti mbalimbali na vichaka vyenye miti mbalimbali, huku kukiwa kuna makazi ya nyumba zilizotawanyika ikiashiria watu hukaa katika eneo hilo.

Eneo lenye vilima mbalimbali vilivyo acha umbali tofauti tofauti, barabara nyembamba ikishuka kuashiria upatikanaji wa watu au safiri ukipita katika eneo hilo, huku misitu mbalimbali ikiashiria upatikanaji wa wanyama wakali katika eneo hilo.

Eneo kubwa lililo wazi lenye tambarare milima mbalimbali katika eneo hilo, vichaka na baadhi ya misitu yenye miti mingi ikiashiria eneo la asilia lililo wazi.

Eneo la mto mkubwa ukisafirisha maji kutoka eneo moja kwenda jingine lililozungukwa na msitu mkubwa wenye miti mbalimbali yenye rangi ya kijani, upatikanaji wa ndege au wanyama mbalimbali katika eneo hili.

Eneo kubwa lililowazi lenye msitu mbalimbali na baadhi ya nyumba katika eneo hilo lililozungukwa na milima na miti yenye rangi na mimea ya kijani, ikiashiria upatikanaji wa wanyama mbalimbali au ndege katika eneo hili.

Eneo kubwa lililo wazi kukiwa na makazi machache ya watu, huku kukiwa kuna visitu ama vichaka vyenye miti mbalimbali, kwa mbali kukiwa kuna ziwa kubwa na milima.

Eneo lililowazi kukiwa na mimea mbalimbali midogo, rangi ya kijani nyasi ndogo ndogo zikiwa zimeotea, huku miamba tofauti tofauti ikiwa katika eneo hilo.

Eneo kubwa lililowazi, lenye utambarare, lenye ukosefu wa miti, kukiwa kuna mti mmoja pekee. Eneo hili lenye rangi ya ardhi yenye nyasi ya rangi ya kahawia.

Mto hupitisha maji mbalimbali katika makazi ya watu, lakini kukiwa na msitu au vichaka mbalimbali, vyenye miti ya rangi ya kijani, ardhi yenye udongo na mimea ya kijani katika eneo hilo.

Eneo kubwa la ziwa likiwa na mimea na msitu mkubwa katika eneo hilo linalozunguka ziwa, huku milima mbalimbali ikiwa katika sehemu hiyo ya ziwa.

Eneo kubwa la miti lenye misitu yenye miti mbalimbali ni rangi ya kijani eneo hili hupatikana wadudu au wanyama mbalimbali ambao ni wakali kwa mbele kukiwa na milima mbalimbali.

Miti mingi ikiwa kwa mbali yenye rangi ya kijani huku nyasi zenye rangi ya kahawia zikitawala katika eneo hilo, huku mlima kwa mbali ikiwepo hii inaashiria eneo la uhalisia ambapo wanyama mbalimbali hupatikana katika eneo hili.

Eneo kubwa lililozungukwa na vichaka, misitu mbalimbali yenye miti ya rangi ya kijani, barabara nyembamba yenye udongo mwekundu ukipita eneo hilo.

Eneo kubwa kenye barabara nyembamba yenye udongo mwekundu. Pembeni ya barabara hiyo kuna misitu ambayo ina miti mbalimbali ikiashiria upatikanaji wa wanyama mbalimbali katika eneo hilo.

Eneo la wazi tulivu na miti iliyotawanyika mbalimbali kwa mbali ukiwa kuna vichaka na msitu wenye miti mingi yenye rangi ya kijani na vilima kwa mbali.

Eneo kubwa unaopita maji katika eneo hilo lenye msitu na vichaka mbalimbali vyenye miti ya rangi ya kijani, milima ikiwa kwa mbali ikiashiria eneo la pori na upatikana wanyama wakali.

Eneo la zizi na mbuzi mbalimbali wanapatikana katika zizi hilo, mbuzi hutumika kuzalisha maziwa lakini pia nyama. Mfugaji hutumia mbuzi kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo kubwa la shamba lililozungukwa na mimea na mashamba mbalimbali ya mahindi. Mbuzi hao wakila katika eneo hilo la malisho. Mbuzi hutumika na wafugaji kuzalisha maziwa, lakini pia kuuzwa ili kuweza kujipatia kipato.

Zizi kubwa la mbuzi mbalimbali waliowekwa katika sehemu moja ambao wanapata malisho na maji katika mazizi hayo. mbuzi hutumika na wafugaji kwa ajili ya kuzalisha maziwa lakini pia kuuza ili kupata kipato.

Mfugaji akiwa amezungukwa na kuku na bata wengi katika eneo moja lililozungukwa na mimea mbalimbali na miti yenye rangi ya kijani. Mfugaji hutumia bata na kuku kama chanzo cha kujipatia kipato.

Eneo la ufugaji wa kuku la kisasa. Kuku wengi waliowekwa kwenye mfumo wa kisasa wa utunzaji wa kuku, wakipata malisho na maji na chakula. Kuku hutumika kama kujipatia kipato kutokana na matumizi mbalimbali ya watu.

Eneo la nje ya nyumba huku bata wengi wakiwa katika eneo hilo, likiashiria ufugaji unaoendelea. Mfugaji hutumia bata hao kwa ajili ya chakula au kuwauza na kupata kipato.

Chuo kubwa la banda la ufugaji wa kuku, kwenye maumivu akiwa ameshikilia baadhi ya kuku mkononi wafugaji kutumia kuku kwa ajili ya kwenda kuuza na kujipatia watu.

Mfugaji akiwa katika chumba maalumu cha ufugaji wa kuku, akitoa chakula kwa ajili ya kuku hao kuweza kula. Ufugaji huleta nyama ambazo huuzwa katika masoko mbalimbali kwa ajili ya kujipatia kipato.

Paketi zilizo beba mbegu mbalimbali kama:karoti, nyanya, hoho, matango, mkulima hutumia mbegu hizi kwenda kupanda shambani ilikuvuna mavuno mbalimbali.

Eneo kubwa la shamba la mimea ambayo imewekwa kwenye mfumo wa matuta, mabomba ya maji yakipita katika eneo hilo ikiashiria kilimo cha umwagiliaji kikifanyika katika eneo hilo.

Picha za mbegu mbalimbali ambazo ni kama nyanya na vitunguu, wakulima hutumia mbegu hizi kwa ajili ya kwenda kupanda shambani ili kupata mavuno mbalimbali.

Pakiti ya mbegu za tikiti, mkulima hutumia mbegu hizi za tikiti kwenda kupanda shambani kwajili ya kupata mavuno wakulima hawa hupata matikiti kwajili ya kwenda kupata kipato mbalimbali.

Pakiti zenye mbegu mbalimbali kama vile hoho na karoti ambazo hutumika na wakulima katika kupanda na kuzalisha mazao mbalimbali ambayo hutumia kama zao la biashara kwajili ya kujiingizia kipato.

Pakiti zenye mbegu mbalimbali kama vile; nyanya na vitunguu, pakiti hizi zina mbegu ambazo zinawasaidia wakulima, kwenda kuziweka katika ardhi, ili kuweza kuvuna mazao mbalimbali ikiwemo vitunguu au nyanya kwa matumizi zaidi.

Kundi kubwa la wakulima wakifanya mavuno ya mahindi katika shamba kubwa lililowazunguka, wakulima hao wakipakia mahindi hayo katika viroba mbalimbali tayari kwa ajili ya kupeleka sokoni.

Eneo la shamba lenye mimea ambayo inakua katika shamba hilo, na kwa mbali kukiwa kuna mimea mingine baadhi tayari, ambayo imeshakuwa mikubwa. Mfumo wa maji ukipita kutumia mabomba mbalimbali ikiashiria kilimo cha umwagiliaji kikiendelea katika shamba hilo.

Baadhi ya pakiti mbalimbali za mbegu ikiwemo karoti, na huzu ambazo hutumika na wakulima, kwa ajili ya kuzipanda shambani nilikuja kuvuna mazao mbalimbali yaliyokuwa kulima huko kuja kutumia kama zao la biashara ili kujiingizia kipato.

Mbegu mbalimbali zilizopo kwenye pakiti, ambazo ni vitunguu, nyanya na karoti, ambazo wakulima hutumia mbegu hizi kwa ajili ya kuzipanda shambani na kupata mazao mbalimbali.

Mbegu mbalimbali zilizopo katika pakiti zenye rangi ya kijani. Mbegu hizo kama nyanya, karoti, hoho, ambazo hutumiwa na wakulima ili kupata mazao mbalimbali.

Maboksi mbalimbali yenye pakiti ama vichupa vidogo vidogo, vyenye mbegu ya nyanya. Wakulima hutumia mbegu hizi kwenda kupanda shambani, ili kupata mazao ya nyanya ambayo hutumiwa kama zao la biashara ili kuweza kujipatia kipato.

Eneo la shamba ambapo mimea mbalimbali imewekwa katika shamba hilo, huku mifumo ya umwagiliaji kutumia mabomba ukipita katika ardhi hiyo ya shamba, ikiashiria kilimo cha umwagiliaji katika shamba hilo.

Eneo la shamba lililo na mbegu mbalimbali zilizo mwaga na wakulima katika eneo hilo la shamba, mfumo wa maji kupitia mabomba yakimwaga katika eneo hilo lina ashiria kilimo cha umwagiliaji katika shamba.

Twiga mbalimbali wakiwa kwenye eneo lililozungukwa miti mingi na mimea na nyasi zenye rangi ya kijani, twiga hupatikana katika mbuga za wanyama mbalimbali uku wakiwa huvutia watalii mbalimbali.

Eneo kubwa lililo tambarare, lililojaa na miti mingi ya ardhi yenye mawe mengi. Kwa mbali kukiwa kuna milima huku pundamilia akipita katika eneo hilo, ikiashiria ni eneo la mbuga za wanyama.

Uwazi wenye miti mbalimbali uliotawanyika huku mbali kukiwa na miti nyenye vichaka au msitu wa miti hiyo. Twiga mrefu ikiashiria eneo linalopatikana wanyama mbalimbali.

Eneo lenye wazi. Tembo mbalimbali wakiwa kwenye ardhi yenye udongo mwekundu. Wasimamizi wa eneo hilo wakivalia sare. Hili ni eneo la mbuga za wanyama, ambalo watalii mbalimbali huja kuangalia wanyama hao.

Eneo lililowazi lenye ardhi yenye udongo mwekundu. Tembo mbalimbali katika eneo hilo wakiwa na wasimamizi wa eneo hiyo ya mbuga ya wanyama. Watalii mbalimbali wakiwa wanatazama tembo hao.

Sehemu ya msitu ikiwa na vichaka na miti mbalimbali katika eneo hilo, twiga akiwa anakula baadhi ya matawi ya mti, ikiashiria ni eneo linalopatikana aina ya wanyama mbalimbali katika eneo hilo.

Eneo kubwa la msitu ambapo wamefunikwa na miti mingi na mimea yenye rangi ya kijani iliyofifia. Hii inaashiriwa eneo la mbuga la wanyama ambapo Twiga anapita katika eneo hilo."

Twiga mkubwa aliyepo katika eneo la nje ambalo linazungukwa na miti mbalimbali. Twiga ni mnyama halisia, anayepatikana porini ambaye watalii kutoka sehemu mbalimbali ili kuja kuona mnyama huyo.

Tembo wawili wakiwa katika ardhi yenye udongo mwekundu, tembo huyo mmoja akimwaga mchanga na kundi kubwa la watu nikiashiria watalii katika eneo hilo ukitazama wenye hao.

Tembo wakiwa wanatembea katika barabara iliyo nyembamba, pembeni kukiwa kuna maji pembezoni mwa eneo hilo, gari likiwa limepaki wakitazama wanyama hao ikiashiria eneo hili ni mbuga ya wanyama inayopatikana wanyama mbalimbali.

Eneo kubwa la mto ambapo limezungukwa na miti mbalimbali na vichaka na milima kwa mbali, mamba akiwa yupo ndani ya maji ambaye anaweza kuishi kwenye maji au nchi kavu.

Miti na vichaka mbali mbali na misitu vikizunguka katika eneo hilo ikiashiria ni eneo la wanyama pori, twiga akipita katika eneo hilo na wanyama mbali mbali wanaopatikana katika maeneo hayo kama pundamilia na swala.

Twiga mbalimbali waliopo katika eneo la watalii, watalii hao wakiwa wanashika twiga hao lakini wengine wakipiga picha, eneo hili ni mbuga ya wanyama ambako wanyama mbalimbali hupatikana.

Tembo mtoto akiwa kwenye ardhi yenye udongo mwekundu, akizungukwa na miti mbalimbali kwa nyuma watalii au jopo la watu wakimtazama, ikiashiria ni eneo la mbuga za wanyama.

Tembo mbalimbali wakiwa kwenye eneo lenye udongo mwekundu wakizungukwa na msitu wenye miti ya kijani, tembo hawa hupatikana katika maeneo asilia au kwenye mbuga za wanyama.

Chininyo na ziwa ambapo viboko wa kubwa walio katika maji hayo, viboko ni wanyama wa porini wanaopatikana nchi kavu au maji I.